Duka hili ni duka ambalo vifaa vinauzwa na vifaa hivi ni kama kuna soda na pia kuna vitu ambavyo vinatumika hapa.

Kuna aina mingi za bima, ambao unasaidia wabiashara wa bodaboda au magari, lakini sanasana kwa upande wa bodaboda, tunapata huduma hii unasaidia wakati ajali inapatikana. Mwendeshaji huwa anasaidiwa katika huduma hiyo, pia mwenye anapelekwa au abiria anasaidiwa ili akipata ajali uhudumiwa bila matibabu yoyote.

Jinsi ambayo mama huyu ameweza kukaa ni jinsi ya hali sio nzuri, inaonyesha kuwa unapo patwa na ajali unaweza kusaidiwa na watu hawa wa personal accident insurance watu hawa wanaweza kukusaidia ukiwa na jambo na kupatwa na ajali.

Magari haya mapya ni magari ambayo yametengenezwa na yako tayari kununuliwa na watu ambao wanataka kununua. Gari hizi ni gari ya rangi tofauti tofauti na mtu anaweza kujichagulia gari ambacho anaweza kuipenda.

Duka hili ni duka la kuuza na kupata maziwa, unaweza kwenda kununua maziwa yako katika duka hili, na pia ukitaka maziwa kununua na ukiwa na maziwa nyumbani unaweza kupeleka maziwa kwenye duka hili kisha unaweza kulipwa baada ya kupima maziwa hio

Katika duka hili kuna mazao na kuna vitu ambavyo vinauzwa. Mayai na maziwa vinauzwa katika duka hili. Duka hili linasaidia watu ili kuweza kupata vitu hivi ambavyo vinaweza kuwasaidia.

Sehemu hii ama duka hili kuna sanaa ambazo zimeweza kutengenezwa na mengine yameweza kuchongwa kama wanyama. Sanaa hizi zinaweza kuuzwa ili mtu aweze kutumia kwa mahitaji yake.

Kuna sherehe ambayo iko katika eneo hili, na magari haya yameweza kupakiwa kwa kuwa yataweza kurudisha watu hawa, kurudi kwa manyumba zao, na kusafiri salama.

Shilingi ya elfu moja ni shilingi ambayo inaweza kutumika kwenye majukumu mingi. Majukumu haya yanaweza kuwa kulipia karo ama kulipa nauli unaposafiri katika njiani.

Bunda la noti ni bunda ambalo li pesa la shilingi ya elfu moja ambayo inaweza kufanya kazi na kuweza kutumia kulipia karo na pia nauli vya magari.

Kiteknolojia ya kisasa ambavyo lori hili linaweza kulibeba magari mengi juu yake na chini yake . Gari, lori hili linaweza kusafirisha gari haya katika eneo mbalimbali.

Duka hili ni duka ambalo unaweza kupata pesa kutoka kwenye simu yako na pia unaweza kutuma pesa kwa simu nyingine.

Kuna mafuriko ambayo yametokea katika eneo hii, na imeweza kuleta hasara mingi, kwa kuwa magari yameweza kulowa kwenye maji juu, na watu wameweza kuambukizwa na magonjwa kwa kuwa maji hayo yameweza kujaa kwa chooni, na uchafu imeweza kutoka huku.

Katika duka hili kuna mtu ambaye ametoa shati lake na kuonekana kuwa kuna vifaa anavyo chukwa kutoka upande mmoja hadi upande mwingine mwa kulia.

Kwenye duka hili kuna vifaa ama vitu ambavyo vinauzwa hapa kuna nyanya, na pia kuna soda ambayo iko kwenye friji hii na inaweza kuleta pesa.

Gari hii ndogo ni gari ambayo inaweza kutimiwa kusafirisha mtu ama watu kutoka eneo moja hadi eneo lingine. Gari pia linaweza kusafirisha vitu ambavyo vinaweza kuwekwa ndani kutoka pande moja hadi upande mwingine

Magari haya, yameweza kuengeshwa, na magari haya ni magari mapya ambayo, yameweza kutengenezwa na yanaweza kusafirisha watu, kutoka upande moja hadi upande mwingine.

Gari hili ni gari ambalo linaweza kusafirisha watu kutoka eneo moja hadi eneo lingine na gari hili pia linaweza kupeleka vitu kutoka upande moja hadi upande mwingine.

Mahali hapa ni mahali ambapo magari yanaweza kutengenezwa. Magari haya kama lori na magari madogo madogo yanatengenezwa katika eneo hili na baada ya kutengenezwa yanaweza kuuzwa.

Magari haya yameweza kuegezwa pale na magari haya ni magari mapya ambayo iko kwenye duka na zimo kwenye duka ili kuweza kuuzwa na kuweza kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Kuna lori ambalo liko katika barabara hili. Na lori hili, linabeba magari madogo madogo, kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Kwenye soko hili, watu wanafanya biashara tofauti tofauti, kuna ambao wanauza samaki, pia kuna ambao wanauza nguo, na pia kuna watu ambao wanasafiri kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Bunda la noti ni pesa ambayo inaweza kutumika wakati mtu ako na mahitaji yake na anaweza kutumia pesa hiyo ili kuwezesha kutumia kusiwe na mahitaji hiyo.

Shilingi ya ishirini na Shilingi kumi, ni pesa ambacho unaweza kununua vifaa ambavo mtu angeweza kupata.

Shilingi, ya elfu moja, ni pesa ya inchi ya Kenya, ambayo inaweza kutumiwa kwa mahitaji yote, na inaweza kutumiwa kulipa karo ya shule, na mahitaji mtu angetaka kufanyia.

Gari hili, ni gari ambalo lina safirisha watu kutoka upande mmoja, hadi upande mwingine, magari haya pia, yanaweza kupeleka vitu na vifaa kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Pikipiki hiki ambavyo imeweza kusababisha ajali katika eneo hili imeweza kusababisha kuumia kwa dereva ambaye aliweza kuendesha pikipiki hiki.

Familia hii ni familia ambao wameungana na ni familia ambao wakona furaha kwa kuwa wameweza kuonekana na furaha tele.

Kuna soko ambaye wanauza magari, penye soko watapa magari ya aina mingi, kuna magari ya Prado nini na hizo zote, unaeza kupata kwa wakati moja na penye wanauzaa hiyo magari utaeza utalipa kwa huraisi na unasaidia kwa ujumi ya kenya.

Bima ni kitu cha maana sana. Kuna bima ya magari. Wakati una nunua gari ama wakati umepata gari, unaweza kuikatia huduma ili kusaidia unapopata ajali. Ajali huo unaweza kugharamiwa. Hiyo ajali inagharamiwa na hiyo bima, kuna bima ya magari ambayo husaidia ajali ama kitu chochote.

Mahali hapa ni mahali ambapo sanaa zinauzwa na sanaa hizi zimetengenezwa kwenye kibanda hiki na vimeweza kuchongwa kwenye umbo tofauti tofauti ili kuleta maridadi kwa watu.

Kuna sherehe ambayo inaendelea katika eneo hili na kuna watu ambao wameweza kujaa na pia magari zao zimeweza kuegeshwa hapa na huku ni mahali ambapo kunaburudika.

Kwenye duka unaweza kupata vitu ambavyo vinaendelea kama unaweza kupata na kununua soda kwenye duka . Duka pia hii unaweza kupata usaidizi wa kutuma pesa kutoka simu moja hadi simu nyingine.

Mahali hapa ni mahali ambapo viatu vinatengenezwa na viatu aina tofauti tofauti inaweza kupatikana kwenye duka hili na kutengeneza viatu.

Magari haya ni magari ambayo yametengenezwa na yanasafirisha watu kutoka upande moja hadi upande mwingine. Magari haya yanalipwa na mtu mwenye anaendesha kila mwezi shilingi ya elfu tatu mia tano, kusaidia wakati kuna ajali inaweza kusaidia kukupea pesa ya kutengeneza.

Kwenye jiji, unapata kuna huduma fulani zimetengwa kama huduma za kina mama kushukiwa nywele. Unapata wamama wametengewa mahali fulani ambapo wanaenda wanasukiwa nywele bila hitilafu yoyote. Wamama fulani huwa wanaenda na wanahudumiwa kwa haraka sana.

Kuna roli, kubwa ambalo limeweza kusimama, na kuna magari, ambayo, roli hii kubwa imeweza kubeba, magari haya, yanataka kusafirishwa, kutoka upande mmoja, hadi mwingine.

Katika sokoni kuna mahali ambapo guo zinauzwa na nguo hizi ni nguo ambazo ni mapya na yanafurahisha mtu akivaa nguo hizi. Nguo hizi unaweza kupata kwa bei ya nafuu.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho mtu anaweza kuenda kutoa pesa yake baada ya kuchukua maziwa kwenye mahali hapo.

Katika soko, kuna vifaa vianuza kama, kuna viatu, ambavyo vimetengenezwa kwa rangi, na kupakwa kwa rangi tofautitofauti, ili watu wanaweza kununua na kuvivaa.

Wakati mwingine, wanapotaka kuhakikisha kuwa wewe ndio mtu mwenye walikua wanahitaji ili isilete kitu ambao unaleta tasisi fulani. Unadhibitishwa kwa kuandika jina, unaandika pasiwadi yako na kudhibitisha kama wewe ilikua robot ama wewe ni binadamu halisi. Ndio wadhibitishe kuwa wewe ndio mtu halisi wa jambo fulani.

Gari hii, kuna malipo ambao inafanywa kila mwaka na gari hii ikiweza kupata shida lolote third party inaweza kusaidia gari kulipa wakati gari imeweza kupata ajali ama kufanyikiwa na kitu chochote.

Soko hili kuna biashara ambako inaendelea katika soko hili na kuna dalili ya mvua ambayo inaweza kunyesha muda wowote masaa hiyo na watu wanaweza kuharakisha kununua vitu hivyo ili warudi kwenye nyumba zao .

Vifaa hivi ni vifaa ambazo vimeweza kushonwa na kutengenezwa kwenye vitu tofauti tofauti na vifaa hivi vinatumiwa wakati kuna masherehe na wakati kuna nyimbo.

Kwenye soko unaweza kupata bidhaa ambazo zinauzwa. Bidhaa hizi ni kama viazi, na kuna karati, kuna ndizi, kuna nyanya, kuna machungwa na pia kuna mahindi ambayo inaweza kutumiwa kama chakula.

Kwenye, barabara hili, kuna magari ambayo yanapita, kwenye leni mbili, na magari hii, kuna roli kubwa ambali linabeba magari, madogo madogo, kutoka eneo moja, hadi eneo lingine.

Katika soko hili kuna mahali ambapo kuna nguo inauzwa na pia kuna mayai ambayo inauzwa kwenye kibanda hichi kidogo, magari hayo ambayo yameweza kusimama yamebeba watu na kusafirisha watu kutoka upande moja hadi mwingine.

Gari hili limeweza kuegeshwa katika eneo hili na gari hii jeupe ni gari ambalo limetengenezwa na ni gari mzuri mno . Mtu anaweza kununua gari hii ili hili kumsadidia kusafiri kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Katika soko, unaweza kupata kuna biashara inayoendelea katika sokoni, biashara hii ni uuzaji wa matunda, na vitu vingine hivo, vitu ambavyo hupatikana katika soko hili, ni vitu kama nyanya, kuna mahindi, kuna vitunguu na kuna machungwa na pia kuna ndizi, ambazo zinauzwa pale.

Teknologia hili la kisasa ambayo huweza kuhifadhiwa kwa maziwa ili maziwa hayo yasiweze kuwa mbaya. Mashini hii inaweza kufanya maziwa kukaa kwa muda mrefu.

Mahali hapa kimeandikwa KIENI DAIRY mahali ambapo mtu anaweza kwenda kununua maziwa na kuweza kupeleka maziwa pia ili aweze kulipwa pesa.

Kifunguu hiki ni kifunguu cha gari na inatumiwa na inatumiwa kufungua mlango na pia inatumiwa kungurumisha gari unapotaka kuanza mwendo. Kifunguu hii pia inatumika wakati unafunga mlango kwa gari ili mtu asiweze kufunguo gari hilo.

Katika eneo hili kuna nyama ambayo inauzwa kwenye duka hili na nyama hii ni nyama ya ng’ombe na nyama ya ng’ombe huwa ni nyama tamu ambayo watu wanaweza kununua na kuenda kupika kwa nyumba zao.

Kuna viatu ambavyo vimetengenezwa na viatu hivi vinatumiwa kwa michezo na michezo hii ni mchezo wa kukimbizana katika lami na unaweza kushindana kutumia viatu hivi.

Gari hili limeweza kuegeshwa kwa kiwanja na ina matumizi kwa kuwa inaweza kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine na pia gari hili linaweza kusafirisha vifaa ama vitu vinatumika kwenye sherehe

Bima husaidia sana. Kuna bima ya afya, kuna bima ya magari, au bima ya vitu zozote unaweza kukatia. Katika bima hizi, waweza kuilipia katika kila mwezi au kila mwaka. Katika bima hizi, inasaidia sana wakati kuna shida imetokea. Bima unaweza kusaidia kulipia bili ya hospitali au kusaidia kurekebisha kitu ambayo ilikuwa imetoke.

Eneo hili magari yameweza kuegeshwa hapa na magari hayo ni magari mapya. Mtu akitaka kununua gari, anaweza kupata gari katika eneo hili na gari ya hayo ni magari mapya.

Nguo hizi ni nguo ambazo zimenunuliwa na bado hazijafunguliwa. Nguo hizi unaweza kupata kuna nguo ambazo ni mzuri na zinapelekwa sokoni na zinauzwa.

Lori hii ni lori ambayo inabeba vitunguu na vitunguu hivi vinasafirishwa kwenye soko tofauti tofauti ili kusaidia watu kupata kuuza na kupata kununua pia.

Gari hili ni lori ambalo linabeba magari madogo madogo. Na magari haya yanasafirishwa kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Na inafanyika kwenye barabara hili.

Kuna viatu aina tofauti tofauti , na viatu hivi ni viatu ambayo inaonekana ikiwa mzuri sana. Watu hupenda kuvaa viatu wanapoenda safarini, wanapoenda shuleni, na ina manufaa sana kwasababu inasaidia mguu usikuwe na majira ndogo ndogo na manufaa hii ni mzuri sana inasaidia.

Maziwa ya ng'ombe ni kitu muhimu katika afya yetu. Haya maziwa yanaweza kuuzwa katika bei ya reja reja au bei ya jumla. Haya maziwa yanaweza kuuzwa dukani na kupimwa kwa lita ama chombo chochote.

Katika Kenya noti ya dhamani wa ya pili katika Kenya baada ya elfu moja ni noti ya mia tano. Katika hiyo noti ya mia tano kuna picha ya muanzilisha wa Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa Rais wa kwanza katika Jamhuri yetu ya Kenya.